Mtoto wa kike aliyevalia miwani nyekundu, sweta nyeusi na nywele aliyeshika kwa nyuma ameweza kuketi akilivaa vipokea sauti vinavyobana kichwani huku akitizama kompyuta yake na kuyasikiza masomo ya mtandaoni ambayo anaweza kuwasiliana na mwalimu wake.

Kunao mwanafunzi wa kike aliyevalia sweta la nyekundu aliye na nywele nzuri kichwani. Anaweza kuketi mezani huku akitazama kompyuta ndogo la kupakata rangi ya majivu, huku nyuma yake akiwa tena na projekta. Ameweza kuketi akiweza kusoma mtandaoni na wenzake.

Kuna mwanamke au mwanafunzi mdogo mwenye nywele nyingi la kahawia la kujikunja aliye na miwani na sweta nyeusi ameweza kusimama barabarani huku akilishika mikononi mwake kipakatalishi ambalo anaweza kuliandika sehemu ambalo anaweza kukwenda.

Kuna mtoto aliyevaa shati nyeupe ya shule, ameketi mezani na kompyuta. Nywele zake za kahawia zimeshukwa kwenye na matuta na anadunga dunga kidole kimoja kwenye kibodi ya kompyuta. Nyuma yake kuna watoto wameketi vile vile kila mmoja kwa kompyuta yake.

Mwanamke mwenye nywele refu ya kujikunja kunja na sheti enye mikono mirefu, rangi ya zambarau, ameketi mbele ya kompyuta ndogo wa kupakata, huku akiweka mikono yake tayari yakupiga taipu . Ameketi akisubiri masomo yake ya mtandaoni kuanza.

Kijana mwanafunzi, aliyevaa shati rangi ya majivu, ameketi kwenye meza yenye kompyuta, na kalamu, huku akiandika kwenye daftari wake. Amevivaa sikioni mwake, vipokea sauti vinavyo bana kichwani. Huku akimsikiliza mwalimu wake, anayefundisha kweye kiambaza, kupitia simu ya video.

Kwenye darasa kikubwa kuna mwalimu aliyevalia koti la zambarau ambaye ameweza kuketi kwenye meza ndogo huku juu kukiwa na kompyuta ndogo la kupakata na kando yake kukiwa na vipokea sauti vinavyobanwa kichwani na nyuma yake kumeweza kuwa na bodi nyeupe kikubwa ambayo ni ya teknolojia na limeweza kuonyesha funzo.

Kwenye meza kikubwa nyeupe, kunacho kalamu, kompyuta ndogo wa kupakata, simu mairi, ama simu ya mkononi, daftari, na diski mweko, mawili, nyeupe.

Kunao mwanaume aliyevaa koti rangi ya malai, sheti nyeupe, aliye na miwani, ameweza kulivaa vipokea sauti vinavyobanwa kichwani, huku akiketi mezani, juu yake kukiwa na kompyuta ndogo ya kupakata akiweza kuskiza mwenzake kupitia simu ya video .

Kuna mwanafunzi mwanaume mwenye miwani; aliyeketi kwenye meza huku akishika karatasi na kalamu. Ameweka kichwani mwake vipokea sauti vilivyobanwa kichwani, huku akisikiza taarifa kutoka kwenye kompyuta yake kilicho na mwalimu, ambaye wanapokea somo kupitia simu ya video.

Kunao wanafunzi wa kike, wadogo walioketi mezani huku wakiangalia kompyuta ndogo wa kupakata na mwalimu wao aliye mwanaume barubaru aliyekula chum, ameweza kuinama pale akiwaangalia, akiwa amevalia mkononi saa.

Kunao mwanamke, mwenye nywele ya kujikunja kahawia, aliye na miwani na tishati iliyo na malaini ameweza kuketi mezani huku akiandika kwenye daftari na akiangalia kompyuta ndogo, ya kupakata, akiweza kuendelea na mafunzo yake.

Kuna kijana mdogo mwanafunzi ameweza kuketi mezani huku akiskiza na kutazama kompyuta ndogo wa kupakata ambayo mwalimu wake kupitia simu la video ameweza kuwasiliana nayeye na kumpa funzo la siku hilo.

Kuna kijana mwenye shati rangi ya majivu ambaye ameyainua mikono yake huku akiongea na kupiga simu ya video kwenye kompyuta ndogo wa kupakata kilicho mezani. Amelivalia mastahali au vipokea sauti kwenye sikio lake.

Kuna mtoto mwenye shati ya bluu, ameweza kuketi mezani kukiwa na kompyuta ndogo kadhaa, vya kupakata. Huku, akiwekelea mikono yake kwenye kibodi, akiandika masomo yake, huku akiajiandaa kwenye funzo la kesho.

Mezani kwenye kompyuta ndogo la kupakata kunayo picha la maktaba ambalo linaonyesha vitabu ambavyo vimepangwa kwenye rafu huku yakifuata mistari na yakifuata mpangilio ya chenye inachozungumziwa kitabuni humu.

Kwenye darasa kikubwa kumeketi watoto wachanga, mmoja aliyevalia kofia rangi ya bluu kichwani mwake, akiwa ana sheti la shule. Ameweza kuliweka mikono yake juu ya kompyuta ndogo ya kupakata huku akiandika kwenye kibodi na kutazama funzo lake.

Kwenye darasa ndogo kumeweza kuketi mezani kijana mdogo aliye na shati rangi ya majivu huku akiwa mbele yake na kompyuta ndogo ya kupakata, ambaye ameweza kuweka vidole vyake kwenye kibodi. Kando yake pia kuna simu ya runinga au simu ya mkononi.

Juu ya meza ya mbao kunayo kikombe nyeupe, vitabu kadhaa, daftari, kalamu na miwani ya kusoma zilizowekelewa juu. Pia kunayo kompyuta ndogo ya kupakata ambacho mwanamke mwenye nguo ya njano anaweza kuendelea na masomo yake ya mtandaoni.

Mwanaume aliyevalia shati nyeupe ameketi mezani yenye makaratasi mengi na kibodi nyeupe anatazama kompyuta ndogo wa kupakata akisikiliza watu wakiongea kwenye vipokea sauti vyake viliobana kichwani hapa wakitumia simu ya video.

Kwenye meza kumeketi mwanafunzi aliyeshika kikombe cha chai kando yake akiwa na ; vitabu kalamu na madaftari na pia akiwa na kompyuta ndogo la kupakata huku akiweza kungoja kufunguliwa kwenye masomo yake ya mtandaoni ambayo mwalimu wake ameweza kumpangia.

Wanafunzi wamekusanyika wakitazama kwa furaha na mshangao simu ya mmoja wao, wasichana watau na mvulana mmoja. Wameyashika mkononi vitabu na mikoba vya shule na huenda wametoka darasani. Wamevaa nguo ya ziada, kuoneshana kwamba wanaweza kuwa wanafunzi wa chuo kikuu.

Kwenye ukumbi la teknolojia kinachopatikana kwenye shule kikuu. Kunao kwenye meza kompyuta nyingi na tiketi kila mwanafunzi akiwa na nafasi yake ikiwa pia na kibodi na pia kwenye ukuta kunao matangazo ambazo yameweza kuandikwa

Kuna wanawake wawili enye sare za michezo rangi ya blue na manjano ambao wanaweza kuruka juu huku wakipiga mpira kilicho hewani na kuliweka upande mwingine wa neti mkubwa kilichogawa upande moja na nyingine.

Katika chombo kikubwa ama maktaba iliyopatikana katika shule kuu, Kuna watu walioketi, wanne kwa Kila meza, kukiwa na kigawanyishi kati yao. Watu wameweza kusoma kitabu ama gazeti ama chochote ile kinahusiana na masomo Yao.

Katika ukumbi wa mihadhara kinachopatikana katika shule kikuu kunao meza na viti vilivyoshikana ambao ni ya kuketi kwa kila mwanafunzi kivi yake na chini yake kuna mkeka mkubwa rangi ya kijani giza na nyuma kabisa kunao dirisha kikubwa cha mwangaza.

Kwenye chuo kikuu katika ukumbi la mihadhara mdogo huweza kuketi hali ya shagalabaghala wanafunzi kila mmoja kwenye kiti na meza lake huku wengine wakisimama huku nyuma. Pia kuna meza kikubwa kati ya rangi ya manjano na pia kuna simu ya mkononi mezani.

Wanaume watatu na mwanamke mmoja aliye na koti la waridi wamesimama katika maktaba. Wamezingirwa upande zote na marafu vya vitabu, kutoka juu mpaka chini. Mwanamke huyo amelishika kitabu kimoja akilisoma na kutabasamu.

Kwenye darasa kikubwa kumeweza kupangwa kwa kila meza viti viwili huku vikipangana kwa mstari. Pia kuna kiti na meza cha mwalimu juu yake kukiwa na ubao rangi ya manjano giza cha kuandikia. Pia kunayo picha linaloonyesha umbo la dunia.

Kuna ukumbi mkubwa wa michezo ambalo lina viti kuanzia upande wa juu na ambayo yanashuka yakifuata mteremko mpaka kwenye jukwaa. Jukwa hilo lina mapazia makubwa nyekundu na sakafu enye mbao. Kando kuna sehemu ya wanamuziki ukiwa na ala za muziki kama vile piano.

Wanawake wenye sare tofauti, aina ya sheti na kaptura, moja ya bluu na nyingine ya manjano, wanacheza mchezo wa mpira wa kikapu. Mwenye sare ya bluu anakimbia na mpira, huku yule wa manjano akijaribu kumzuia. Nyuma yao kuna wachezaji wengine wameketi kwa foleni, na kocha wao aliyeinua mikono amevaa sheti na suruali nyekundu.

Kuna mwanamke mwenye nywele refu ya kushuka, tisheti nyeupe na suruali nyeusi, ambayo amelishika mkononi na kulisoma kitabu, amesimama miongoni mwa vitabu vingi, ambavyo vimepangwa kimistari kwenye marafu, amesimama karibu na ngazi.

Kwenye chumba kikubwa cha ukumbi wa mihadhara kinachopatikana katika chuo kikuu kunao viti vingi rangi ya nyekundu yanaopangana mistari mpaka mwisho wa chumba hicho. Pia kuna sehemu ya juu ya watu kuketi wakiweza kuskiza mafundisho.

Kwenye darasa kikubwa ambacho lina madirisha makubwa yenye pazia ndefu, rangi ya nyekundu. Pia kuna meza marefu ambayo wanafunzi wanaeza kuketi wanne wanne. Viti vikiwa rangi vya: nyeusi, nyekundu na majani. Pia nyuma mwa darasa kuna kibao nyeupe ambayo mwalimu analitumia.

Katika chumba cha bweni cha wanafunzi katika shule ,kunao kitanda kikubwa kilicho na kitandikio cha rangi ya kahawia na kilicho na mto mawili meupe juu yake. Pia kuna kando kabati au kisehemu cha kuweka vitu.

Kuna chumba cha mwanafunzi au bweni ambacho kina kitanda enye tandikio la kijani giza na kitabu chini yake, neti ya mbuu nyeupe, kabati cha mbao cha nguo iliyo na kioo kikubwa mbele yake, msalaba iliyowekwa kwenye ukuta na meza na kiti cha mbao kilicho chini ya dirisha.

Kwenye ukumbi la mihadhara kwenye chuo kikuu kunao wanafunzi ambao wameweza kuketi wawili mezani huku wakiwa na juu vitabu na daftari na kalamu, simu ya mikono na vinginevyo huku mwalimu wao akizunguka darasani akiweza kuwaelezea somo nao wakiwa pia na projekta juu ya paa.

Kwenye bweni au chombo cha wanafunzi kulala, kuna upande moja, kitanda kirefu cha deka cha chuma, ambacho kina vitanda viwili na godoro. Upande ule mwingine karibu na dirisha kuna kitanda kimoja kivyake kilicho na godoro na mto juu yake. Vitanda vyote katika chumba hicho havina malazi.

Kuna chumba katika chuo cha sayansi ambacho ni maabara kikubwa, yenye meza mbili marefu, kutoka upande mmoja wa chumba mpaka ule mwingine, na mabeseni madogo vya kuoshea vifaa kama vile: jaribio, bika, na kadhalika. Chumba hicho pia, ina madirisha makubwa, nyuma yake.

Kwenye chombo cha wanafunzi au bweni kuna kitanda cha mbao cha deka ambacho kina vitanda viwili. Kimoja kimetandikwa malazi ya blue nyingine la waridi. Kwenye kila kitanda kuna mto nyeupe juu yake. Pia kuna meza kando ya dirisha yenye viti viwili vidogo vya machungwa.

Kwenye ukumbi wa michezo, ambacho mazoezi ya viungo hufanyika, kunao mashini ambacho ni kinu cha kuendesha kwa miguu na hutumika kwa mazoezi ya kupunguza uzito au mafuta kwenye mwili na pia kwa usalama na afya wa moyo.

Kwenye maktaba, katika shule kikuu kunao marafu yaliyopangwa na vitabu ya aina vingi na pia kunao sehemu ya meza walichoketi wanafunzi huku wakisoma na kuyapekua masomo yao na pia kuna viti vya kuketi.

Kwenye darasa kikubwa kwenye shule unao meza vya wanafunzi kuketi wawili vya mbao, huku ikiwa na madirisha makubwa na paa ya mabati. Pia kuna ubao nyeusi wenye mwalimu kuandikia na chokaa na pia kuna vifaa vingine humo ndani.

Kwenye ukumbi mkubwa wa mihadhara kwenye shule kikuu, kunao viti vilivyounganishwa na meza ya mbao, ambavyo vimeweza kupangwa kwenye mistari. Kwenye darasa humu pia kuna kibao nyeupe kilicho mbele la darasa ambalo mwalimu analitumia kuliandikia funzo.

Kwenye ukumbi mkubwa wa mihadhara lililojengwa kutoka juu likishuka, kuna wanafunzi wengi wa kike na kiume ambao wameweza kuketi kwenye viti nyekundu, huku wakiskiza masomo kutoka kwenye mwalimu wao. Wengi wao wameweza kuishika karatasi au daftari au vitabu na vinginevyo.

Kwenye shule kikuu kunao maabara kikubwa kilicho na kabati vya mbao juu yake. Pia ulicho na meza virefu vya wanafunzi kuketi kilicho na stuli chini yake na beseni ya kuoshea vifaa kama vile tube ya majaribio, beaker na vinginevyo.

Kwenye bweni la wanafunzi kunao vitanda vya ghorofa ambavyo vimeweza kutandikwa na tandikio rangi nyeupe na rangi la buluu. Pia kando yake kunao makabati makubwa nyeupe ambayo yameweza kutengwa kupanga manguo humo ndani.

Kwenye ukumbi mkubwa la mihadhara kilichopatikana kwenye chuo kikuu kuna viti ambavyo vimepanganwa kwenye mistari yakifuata kuteremka wa jengo hilo. Huko mbele kuna jukwaa ambalo hutumika wakati mwalimu anasimama hapo mbele kufunza.

Kwenye bweni kikubwa cha wanafunzi, kunao vitanda vya ghorofa vya chuma ambavyo vimeweza kupangwa kwenye mstari huku kila mmoja ikiwa na godoro usiokuwa na matandikio wala mtu. Kando mwisho kumekujwa blanketi ya rangi tofauti na pia kuna dirisha kuu.

Kunao bweni kikubwa na kirefu cha wanafunzi ambacho vimepangwa katika mstari . Vitanda vya ghorofa vya chuma na ambavyo vina godoro vya kahawia juu yake vizivyotandikwa. Pia kuna dirisha kikubwa upande mmoja.

Kwenye maktaba kubwa katika jiji kuu. Kunao marafu ya vitabu vilivyopangwa vikizunguka chombo hicho pia kunao wanafunzi walioketi mezani huku wakijijadiliana wakisoma kwenye vitabu na kuandika kwenye daftari.

Kuna wanafunzi ambao wameketi kwenye ukumbi mkubwa wa mihadhara kwenye chuo kikuu huku viti vyao vijipangwa kwa njia ya mteremko. Wakisikiza funzo kutoka kwa mhadhiri, wengine wao wakiandika kwenye madaftari wengine wakiketi wakisikiliza, wengine wakishika kompyuta ndogo ya kupakata.

Kuna mchezaji wa kike ambaye amevaa tishati nyeupe na nyekundu, kofia, kinyasa na viatu vya mchezo. Amelishika juu akiwa tayari kupiga mpira kutumia gongo, linalotumika katika mchezo wa besiboli ambalo sana sana huchezwa huko Amerika kaskazini.

Kuna ukumbi wa mhadhara ambaye nina meza ndogo na kiti cha kila mwanafunzi kuketi kivyake. Mbele mwa ukumbi kunaomeza na kiketi cha mwalimu na ubao wa projekta ambacho hutumika kwa ufunzaji. Kando kuna madirisha mawili makubwa sana, zilizo na pazia ya rangi ya kahawia.

Chumba chenye sakafu nyeupe chaa vigae na kando yake chini ya dirisha enye pazia lisilofunguliwa, kuna meza na kiketi enye rangi aina ya buluu. Kando ya meza hiyo kuna kitanda enye ina sehemu mbili ya juu na ya chini na yametandikwa na malazi tofauti vya kupendeza. Inakaa chumba cha wanafunzi wa shule ya bweni.

Nyumba kubwa enye ghorofa mbili iliyopakwa nje kwenye ukuta wake rangi ya aina mbili. Kando yake kunayo shamba enye majani vibichi vya kupendeza zaidi, na ndani ya shamba hiyo hiyo, mti mrefu sana. Urefu wake ukilingana na yale wa mjengo huu. Pia kando kuna tanki nyeusi wa maji.

Kwenye kiwanja kikubwa cha mpira wachezaji wawili wanachengana mpira. Hapo refa aliyevaa kawaida ile shati yake ya manjano akiwaangalia. Mchezaji mwenye sare nyeusi anampiga miguuni mwake na huenda anaonekana kutaka kuchanganya mwenzake mwenye sare nyeupe.

Kwenye chumba nyeupe cha maabara, kuna watoto wawili walioketi mezani huku wakionyeshwa na mwalimu wao aliyevalia koti la rangi nyeupe na miwani, jinsi ya kuchanganya ama kuyapima kemikali mbalimbali kwenye chupa cha majaribu.

Watoto wa shule ya sekondari, wasichana na vijana wameeza kusimama kiwanjani huku wakishika mti kila mmoja wao na wameweza kusimama karibu na mashimo yaliyochimbwa, huku wakijitayarisha kuyapanda miti wakiwa na mwalimu wao aliyevalia sheti nyeupe.

Kwenye chuo kikuu kuna mwanafunzi aliyesimama kwenye mkataba huku akiwa na mfuko mgongoni mwake. Anaweza kupekua akichagua madaftari na vitabu vilivyo pale, zilizopangwa kwenye rafu huku akiweza kuyabeba mkononi.

Katika barabara kuna kibao nyeupe ilichoelezea shule cha Kikristo chaa barabara la Thika. Ubao umezungukwa na maua ya kupandwa na nyuma yake kuna jengo la shule ambayo lina ukuta nyeupe na paa la mabati.

Kwenye darasa kikubwa kilicho na ubao mweupe kumeketi wanafunzi wawili kwa kila meza huku wasichana wawili wakiinua mikono wakielezea swali kwa mwalimu wao aliye mbele ya darasa ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku akishika kielezo cha funzo.

Kunao mwanamke aliye na shati nyeupe na nywele refu nyeusi, ambaye ameweza kuketi mezani, huku mbele yake kukiwa na kompyuta, na mikono yake yakiwa kwenye kibodi huku akiweza kuandika, na kufanya masomo yake kupitia mtandao.

Kwenye darasa kunao wanafunzi wawili wa kike na mwanaume wote waliovalia jeansi . Wameweza kuketi na mwalimu wao mwanaume ambaye anaweza kuwafunza jinsi ya kuongea kupitia lugha la ishara. Wameweza kuinua mikono yao huku akiwafunza na kuwaonyesha.

Mwanamke mwenye asili ya ki Asia aliye na nywele nyeusi na sweta nyekundu, ameliinua mkono wake na kutabasamu akitazama kompyuta ndogo wakupakata. Kando yake kuna kitabu kingine kilicho wazi na anaonekana kuwa mwanafunzi anayezungumza na mwenzake kupitia simu ya video.

Kwenye darasa kikubwa, kuna wanafunzi walioketi wawili kwenye kila meza huku wakilivalia sare zao za shule. Wameweza kuandika kwenye mashini ya chapa, huku wakiingiza karatasi nyeupe wakiweza kuyaandikia. Pia kuna madaftari juu ya meza na mwalimu aliyezunguka.

Kuna mwalimu mwenye nywele ndefu nyeusi na herini enye shangaa nyeupe shingoni mwake, ameketi mezani akiwa na mwanafunzi wake mwenye amekalia kiti cha magurudumu huku akitazama kompyuta yenye rangi ya majivu huku akiangalia fundisho la leo.

Kwenye meza ndogo nyeupe kunao walimu wawili wa kike walioketi na wanafunzi wao vijana wawili na msichana mmoja walio ndani ya kiti cha magurudumu. Wanaweza kutumia vifaa vya elimu vya watoto.

Kuna mtoto mdogo mwenye tisheti la waridi ambaye ameketi mezani, huku akiliwekelea mikono yake kwenye kitabu kikubwa, ambayo analisoma kupitia vidole vyake, yaani braille , mfumo wa maandishi yenye kutumia vindutu ambayo hutumiwa sana sana na kipofu.

Kwenye darasa kikubwa Kuna mwanafafunzi mwenye sweta la waridi na miwani kichwani aliyeketi kwenye Mezani na mwalimu wake huku akimwelekeza jinsi ya kuandika kwenye mashine ya chapa. Mashine hiyo inatumia karatasi ni teknolojia ya kitambo.

Kuna mtoto mdogo aliye mlemavu na aliyeketi katika kiti cha gurudumu, huku akiwa darasani na mwalimu wake. Mwenye anayeinama karibu na yeye, akimwonyesha kwenye meza ndogo, jinsi atakavyoendelea na masomo yake. Wameangalia ubao wa darasa huku ikichorwa picha mbalimbali.

Mtoto mchanga mwenye nywele fupi ya kahawia, ameketi darasani na sweta ya buluu bahari akitazama juu huku akiskiza masomo yake kwenye vipokea sauti vinavyobanwa kichwani mwake.

Katika darasa kwenye meza kubwa kumeketi wanafunzi wawili wa kike amabao wameweza kukaa wakitazama kompyuta ndogo ya kupakata, huku mwalimu wao mwenye miwani akiinama akiwashawishi na mmoja wao ameweza kuvaa vipokea sauti vilivyo banwa kichwani kilicho na sehemu cha kuzungumza.

Kuna mtoto mdogo mwenye asili ya kihindi mwenye nywele nyeusi, tisheti nyekundu na jeans ya bluu, ambaye ameketi akitabasamu kwenye kiti cha magurudumu iliyo pia na vyuma vyekundu kando yake. yuko katika maktabi na vitabu vingi vimepangwa kutoka chini mpaka juu kwenye rafu.

Mtoto wa kiume aliye na nywele nyingi kichwani na shati rangi la nyekundu ameketi mezani huku akisoma kutowenye kitabu kutokana na mfumo wa braili ilichotumika na wale wasioweza kuona au vipofu kwa vile kwa maendeleo ya masomo.

Kwenye darasa kumeketi mezani kijana aliye na shati nyeupe na nywele nyeusi ambaye ameweza kulishika kalamu kwa njia ya matatizo huku akijaribu kuchora kwenye karatasi nyeupe. Pia kunao wanafunzi wengine wamama wawili ambaye wanaendelea na masomo.

Kwenye darasa kunao kijana mwanafunzi ambaye anaweza kuinua mkono wake huku akiweza kuelezea mwalimu wake wa kike aliyeketi kando lake aliyevalia nguo la majani, wakiketi mezani huku kompyuta ndogo la kupakata likiwa mbele yao na daftari kikubwa nyeupe huku mwalimu akiliandika somo.

Kwenye darasa kikubwa kunao watoto waliovalia sweta ya buluu giza na shati nyeupe; walio bashi na walio wazuri wameweza kuinua mikono yao kidogo ambaye ni mazuri huku wakitaka kujibu swali la mwalimu wao. Mezani pia juu wanao madaftari na makalamu.

Kuna wanaume na wanawake waliozingira meza jikoni; kila mtu akiwa na kisu mkononi, wakikatakata mboga. Wote isipokuwa mmoja, wamevaa aproni vya upishi vya rangi nyekundu, kijano na kijivu. Mwenye aproni ya njano amekalia kiti cha magurudumu.

Mtoto mzungu mwenye nguo rangi ya ferusi ameketi mezani na mwalimu wake mwanamke mwenye sweta nyeupe na nywele refu ya kahawia. Mwalimu anamvalisha mtoto yule shime sikio sikioni mwake. Mezani kuna kitabu kilichowazi ambacho mtoto anashikilia kalamu lake na kuliandika.

Mwalimu mwenye nywele ndefu nyeusi, na blausi nyeupe amesimama mezani na mwanafunzi wake, aliye na skafu nyeupe shingoni, na miwani makubwa. Huku, akimuonyesha na kumuandikia kwenye karatasi nyeupe. Mezani kuna kalamu, na penseli vingi, na madaftari.

Mwalimu mwenye sweta la waridi na kofia nyekundu, ameketi kwenye sofa huku akilishika ubao mweupe mkononi mwake akiandika. Kando yake kukiwa na mwanafunzi mwenye sweta ya njano ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku akitabasamu.

Kuna msichana mrembo mwenye nywele refu na nyoofu; amevaa sweta rangi ya waridi. Mbele yake kuna meza enye juu yake kuna vitabu na kompyuta ndogo ya kupakata. Anaongea kutumia ishara na mwingine kupitia simu ya video.

Kuna mwalimu mwenye kitambaa kichwani ambaye ameketi mezani, huku akizingirwa na watoto wadogo wazungu. Watoto hao wana nywele, iliyo na rangi aina tofauti ya kahawia. Wanakusanya matofali ya Lego na watoto wanajenga viumbo, mbalimbali, kama vile nyumba na kadhalika.

Kuna mwalimu mwenye shati rangi ya buluu na nywele ndefu nyeusi ameweza kuketi na mwanafunzi wake mchanga, huku wakiangalia kipakatalishi ambacho mwalimu ameweza kuliweka funzo lake huku mtoto akiweza kusoma na kutazama.

Kwenye maktaba mkubwa ilicho na marafu ya vitabu, televisheni kumeketi mezani mwanaume mbele ya kompyuta na kibodi huku akiweka vipokea sauti vinavyobanwa kichwani. Na ameweza kuliweka mikono yake juu ya kitabu kilichotumia mfumo wa maandishi yenye vidutu yaani breli.

Mtoto aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu yuko mezani pale na mwalimu wake mwenye nywele nzuri nyeusi na mkufu mrefu ulio na shanga nyeupe. Wanatabasamu huku wakichora kupitia brashi ya kupakia rangi kwenye karatasi wanatumia rangi ya zambarau.

Mwalimu mwanaume mwenye kuvaa shati la buluu, ameinama akifundisha mwanafunzi wake wa kike ambaye amevalia shati nyeusi iliyo na ishara ya mapenzi kwenye kifua. Mbele ya mwanafunzi huyu kunayo kitabu nyeupe kilicho wazi na mkononi mwake amekishika kalamu ambalo ni rangi ya majani.

Kwenye ukumbi wa mihadhara katika Chuo kikuu; wanafunzi wameketi pamoja kwenye meza kikubwa huku mmoja wao akiwa na kompyuta ndogo ya kupakata mbele yake, wengine wakiwa na madaftari; wakiangaliana na wakiongeleshana, kupitia mikono na vidole ambayo ni lugha ya ishara.

Kuna mtoto mwenye nywele nyeusi na sheti ya bluu, ambaye ameketi mezani, huku akiyapanga na mdomo na mdomo wake kedi au vikaratasi vilivyo na maandishi vya hesabu. Mtoto huyu hana mikono.

Kwenye maktaba kikubwa enye marafu pande zote kutoka juu mpaka chini. Kunao mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, aliyevaa jinzi na nguo ya rangi ya manjano ameweza kuongea pale na mtoto ambaye ameweza kushika kitabu mkononi mwake. Mtoto yule...

Kuna mtoto mdogo wa umri isiyozidi kumi, aliye na nywele nyingi ya kahawa iliyojikunjakunja. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Amevaa sweta ya kijani, na jinzi. Ana tabasamu kubwa, na kwenye sehemu ya mikono cha kiti hicho, kuna kitabu kilicho wazi.

Mwanafunzi mdogo amebebwa mgongoni mwa mwalimu wake huku wote wakiwemo majini kwenye bwawa la kuogelea. Hapo wote wakivalia vazi na kofia la kuogelea vya rangi waridi na bluu. Mtoto ametabasamu huku akimtazama mwalimu wake.

Kwenye maktaba kwenye shule kikuu kunao wanafunzi wameketi mezani huku kijana akiwa amevaa vipokeasauti vinavyobana kichwani, na huku akiangalia kompyuta ndogo ya kupakata akiwa na mwenzake. Kando yake kunao msichana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu huku akiwasiliana na mwenzake kupitia karatasi.

Kwenye meza kuna mtoto mwenye shati nyeupe ya alama nyekundu za kuzunguka. Amewekelea mikono yake juu ya kitabu kikubwa na kusoma haya maandishi kupitia mfumo wa maandishi yenye vidutu ambavyo yanatumiwa sana sana na vipofu iliyoitwa braille .

Mama mzungu ameketi wakiangaliana na kijana ambaye pia ni mzungu na hawana uwezo wa kuzungumza, yaani ni mabubu. Wanaongea kupitia ishara ya mkono na ya uso, yaani kwa lugha ya ishara. Mama yule anatabasamu kikubwa na wanakaa kuhadithiana mambo ya kufurahisha.

Mwalimu na mwanafunzi wameketi pamoja kando na kando mezani, wakiwa na vidole vyao kwenye kitabu kikubwa, nayo wakitazama mbele ,mtoto akiwa na tabasamu na umakini katika kuasikiliza , inaonekana kama kwamba kijana huyu hana uwezo wa kuona, na anasoma kupitia vidole vyake. Nyuma yao kuna ubao wa darasani.